Mashine ya kiotomatiki ikiwa ni kifaa kinachowezesha wateja wa benki kutoa fedha taslimu, kuangalia salio na kufanya miamala mingine ya kifedha kwa urahisi na kwa haraka bila ya kwenda tawi la benki huduma hii inarahisisha upatikanaji wa fedha na kupunguza foleni katika matawi mbalimbali ya benki husika.

Mashine maalumu, inayowezesha wateja wa benki kutoa pesa, kuangalia salio na kufanya miamala mingine ya kifedha kwa haraka bila kuingia ndani ya benki. Mashine hii hurahisisha upatikanaji wa huduma za kifedha masaa ishirini na nne, ikiongeza urahisi na usalama kwa watumiaji wa huduma za kibenki, ikiwa imewekwa katika eneo la umma.

Watu wanne walioshika bendera za benki, wakisimama kwa msimamo wa umoja mbele ya bango kubwa lenye nembo na jina la benki hiyo wakionyesha mshikamano na huduma bora za kifedha kwa jamii.

Watu mbalimbali wanawake kwa wanaume waliovaa mavazi nadhifu ya kupendeza ikiwemo suti zinazoleta mvuto, wakiwa kwenye picha ya pamoja kama wafanyakazi na wahudumu wa benki, zinazosaidia katika shughuli za kiuchumi ya kubadilisha miamala ya kifedha.

Mhudumu pamoja na mteja waliotenganishwa na dirisha la kioo, wakiwa katika shughuli za kufanya miamala ya kifedha katika benki husika, na hivyo kuimarisha shughuli zote za kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya kaya pamoja na taifa, kupitia miamala hii inayofanyika baada ya biashara maalumu.

Eneo la baa likiwa na watu wengi, wanaofurahia michezo na vinywaji, wakicheka na kuzungumza kwa furaha, huku kuna meza na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, na taa za rangi zinazotoa mwanga laini, zenye kuleta hali ya burudani.

Watu mbalimbali wakiwa katika sehemu ya starehe, huku meza zikiwa zimesheheni vinywaji mbalimbali vyenye vilevi pamoja na makabati yaliyopangwa chupa za aina tofauti za vinywaji huku taa zikiwa zinatoa mwanga hafifu na kuleta mazingira mazuri ya kuvutia katika eneo hilo watu wanapo jiburudisha.

Muhudumu wa baa aliyesimama kwenye mapokezi maalumu ya wateja akiwa amevalia sare safi, nyuma yake kuna kabati lililopangwa kwa ustadi vinywaji vya aina mbalimbali vilivyo kwenye chupa zenye rangi na maumbo tofauti.

Sehemu ya baa ya kisasa yenye mandhari maridadi ikiwa na mapambo ya kuvutia, viti, taa zenye mwanga wa kuvutia pamoja na meza zilizopangwa kwa ustadi. Eneo hili hutumika kwa mapumziko na burudani ambapo wateja hufurahia vinywaji mbalimbali.

Gari la kisasa likiwa limewekwa katika sehemu ya wazi, kama maonyesho ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua magari, kwaajili ya shughuli zao mbalimbali za kiuchumi, au kwa matumizi binafsi.

Magari yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, na hivyo kuwasaidia wateja wanaokuja kuchagua vyombo hivyo vya usafiri kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibiashara au kwa matumizi binafsi.

Gari limefunguliwa mlango wa mbele likionyesha sehemu za ndani kama viti, dashibodi na vifaa vya udhibiti tayari kwa kuangaliwa na mteja au kwa maonyesho ya mauzo, na hivyo kuwavutia wateja wanaokuja kununua magari kwa yao matumizi binafsi au kwa ajili ya biashara.

Magari yenye rangi nyeusi yaliopangwa kwa mpangilio maalumu yakiwa na nembo ya kampuni ya toyota, yaliyopangwa katika eneo la maonesho ya mauzo kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaokuja kununua kwa matumizi yao binafsi au kwa ajili ya biashara.

Duka la bidhaa za maziwa likiwa na jokofu la kisasa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa, na hivyo kumuwezesha mnunuaji kujihudumia mwenyewe pasipo kuhitaji uwepo wa muuzaji.

Jokofu la kisasa lililoandikwa maziwa safi, likiwa na mabango yenye picha ya maziwa yanamiminika, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza bidhaa hizo zinazotokana na maziwa, kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa na hivyo kusaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Mteja akiwa mbele ya jokofu la kisasa la kuuza maziwa anajihudumia kwa kuweka pesa kwa kutumia mfumo maalumu na hivyo kupata kiasi cha maziwa anayoyataka, kulingana na fedha aliyoweka katika jokofu hilo.

Mteja aliesimama mbele ya duka la maziwa lililoandikwa maneno mbalimbali yanayoelezea huduma zinazotolewa katika duka hilo, akiwa kwa makini anasubiri bidhaa hiyo kutoka kwa mhudumu anayeuza maziwa katika mazingira yaliyo safi na ya kuvutia.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bei yenye mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalum wa kutoa na kuweka pesa na hivyo kumrahisishia mnunuaji kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na mtoto anayekunywa maziwa, limeandikwa "maziwa safi" linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa mfumo wa kuweka pesa.

Mteja aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa la maziwa akiwa anajihudumia mwenyewe kwa kuweka pesa ili apate huduma kulingana na kiasi alichokiweka, jokofu hilo likifanya kazi ya kuchakata na kutoa maziwa kwa mfumo wa kuweka pesa.

Jokofu la kisasa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa, na hivyo kumwezesha mtumiaji kujihudumia mwenyewe pasipo kuhitaji misaada wa muuzaji.

Duka la maziwa lenye mlango unaoonyesha mabango makubwa na kuvutia; yenye picha za ng'ombe na maziwa, yakivutia wateja kuingia na kununua bidhaa mbalimbali za maziwa, zilizojaa rafu ndani ya duka hilo.

Jokofu laki sasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na mabango yenye picha ya ng’ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kutoa au kuweka pesa ili kupata huduma hiyo.

Mwanamke aliyesimama mbele ya rafu iliyosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa, ikiwemo maziwa safi mtindi, jibini pamoja na siagi. Akichukua chupa kwa ajili ya kwenda kujihudumia na hivyo kuimarisha afya yake kutokana na virutubisho hivyo vinavyotokana na bidhaa mbalimbali za maziwa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya buluu, likiwa na picha ya mfugaji anayekamua maziwa ya ng'ombe, lililoandikwa maziwa safi linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfano maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa likiwa limewekwa mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayomwagika, ikiwa linafanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka pesa unaomsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Mteja wa kiume aliyesimama mbele ya duka la maziwa akisubiri kuhudumiwa kutoka kwa muuzaji, anayeuza maziwa safi na salama na hivyo kuimarisha afya za wateja hao kwa kupata virutibisho vinavyotoka na maziwa.

Mashine maalumu ya kutoa maziwa ikiwa imewekwa ndani ya duka kubwa, ikitumiwa kwa usafi na ufanisi ili kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja, hali inayoonyesha maendelo ya kiteknolojia katika sekta ya chakula.

Kundi la watu limeketi pamoja mezani wakifurahia kinywaji cha maziwa. Hali inayoashiria mshikamano na utamaduni wa kula au kunywa kwa pamoja. Huku maziwa yakionyesha thamani yake kama chanzo cha lishe bora kwa mwili.

Mteja aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa la kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa, akiwa makini anajihudumia mwenyewe kwa kuweka hela ili apate kiasi anachokitaka cha maziwa.

Jokofu la kisasa kwa ajili ya kuuza maziwa, likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminika linalo fanya kazi na kuchakata bidhaa hizo na kwa kuuza kutumia mfumo maalumu wa kuweka pesa na hivyo, humsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lililoandikwa maziwa safi, likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe, kuashiria kuwa ni jokofu linalofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa, na hivyo humuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya nyeupe pamoja na bluu likiwa limeandikwa maziwa safi, lenye mabango yenye picha ya maziwa ya kimiminika, linalofanyakazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa na hivyo kumuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Mdada aliyesimama pembeni ya jokofu la kisasa la kuuza maziwa, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa hayo kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka pesa, na hivyo kuwasaidia wateja kujihudumia wenyewe pasipo kuhitaji muuzaji.

Majokofu ya kisasa yaliyoandikwa maziwa safi yanayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu, wa kutoa na kuwepa pesa. Na hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe, pasipo kuhitaji uwepo wa muuzaji.

Jokofu la kisasa lililoandikwa maziwa safi, likiwa na picha ya mtoto anakunywa maziwa, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa na mfumo wa kuweka pesa, hivyo kumsaida mteja kwenye kujihudumia mwenyewe.

Mwanaume amesimama mbele ya mashine ya maziwa, akijiandaa kununua maziwa safi kutoka katika mashine hiyo ya kisasa. Na hivyo kuongeza virutubisho kwa ajili ya afya njema, inayotokana na bidhaa hizo za maziwa.

Mteja mmoja amesimama mbele ya duka la maziwa, akiwa anatazama maandishi na mabango ya matangazo ya bidhaa, huku mlango wa duka hilo ukiwa wazi, na ndani kukionekana vyupa na vyombo vya maziwa vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu.

Duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa likiwa limewekwa bango kubwa lililoandikwa bidhaa za maziwa lakini pia, na picha ya ng'ombe kuashiria ubora wa bidhaa zinazopatikana hapo, wateja mbalimbali wanakuja na vyombo kwa ajili ya kununua na kupata huduma hiyo ili kuimarisha afya zao.

Fundi alieshika jokofu la kisasa la maziwa, akiwa katika marekebisho ya kuhakikisha linafanya kazi kwa ufasaha na hivyo wateja kuhudumiwa vizuri, kwa ajili ya kuimarisha afya zao kutokana na virutubisho vinavyotokana na bidhaa hizo za maziwa.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, likiwa na picha yenye mabango ya ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka pesa, na hivyo kusaidia wateja kujihudumia wenyewe pasipo kuhitaji muuzaji.

Jokofu la kisasa, ikiwa limewekwa mabango yaliyoandikwa "maziwa"pamoja na picha za ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa safi kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa, na hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Wateja waliopo katika duka la bidhaa la maziwa wakisubiri kuhudumia kwaajili ya kujiburudisha, pia na kuhimarisha afya yao kutokana na virutubisho vinavyotokana na maziwa hayo.

Jokofu la kisasa lenye mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na namba za simu, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka pesa na hivyo kumuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe pasipo kuhitaji muuzaji.

Mtoto anayepita pembeni ya rafu lililosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa ikiwemo jibini, maziwa mtindi, pamoja na maziwa safi. Akiwa katika mpango wa kuchagua ili kujipatia bidhaa maalumu itakayomridhisha, na hivyo kuonyesha utumiaji wa maziwa hayo kwa kila rika, kwa ajili ya kuhimarisha afya za watu.

Mteja akiwa katika duka la maziwa. Anapokea chupa iliyojaa maziwa safi, ikiwa ni sehemu ya kusisitiza utumiaji wa bidhaa hizo zinazotokana na maziwa, kwa ajili ya kuimarisha afya.

Mwanamke aliopo ndani ya duka la maziwa, akiwa amezungukwa na vifaa mbalimbali vya kuhifadhia bidhaa hiyo, ameshika vyombo akiwa anamwekea mteja katika chombo chake maalum alichokuja nacho, kwa lengo la kumhudumia ili akapate burudani ya maziwa hayo mazuri, na hivyo kuimarisha afya yake kutokana na virutubisho vinavyopatikana kwenye maziwa.

Mteja akiwa mbele ya jokofu la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, anaweka pesa ili kujihudumia mwenyewe, na hivyo kupata maziwa kiasi anayoyataka, kutokana na pesa aliyoweka katika jokofu hilo la kisasa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na nyeupe, lililoandikwa "maziwa safi", likiwa na picha ya maziwa yanayomiminika. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa na hivyo kurahisisha wateja kujihudumia wenyewe.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi nyeupe akiwa ndani ya duka la maziwa, anachanganya maziwa na kuweka kwenye vyombo kwa ajili ya kuwahudumia wateja waliokuja dukani hapo. Ili kupata huduma hiyo itokanayo na maziwa kwa ajili ya kuimarisha afya zao, kutokana na virutubisho muhimu.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililoandikwa maziwa safi. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalum wa kuweka na kutoa pesa, na hivyo kumrahisishia mnunuaji kujihudumia mwenyewe.

Samani za kisasa zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa, ikiwemo makochi ya sofa, pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao, pia mapambo mbalimbali ikiwemo taa zinazowaka kwa kuvutia, zikiwa ndani ya duka la samani, na hivyo kuwawezesha wanunuzi kuchagua vitu wanavyovipenda kwa ajili ya ofisi au makazi yao.

Meza iliyo tengenezwa kwa ubunifu mkubwa yenye muundo wa kipekee na nyenzo bora, ikiwapa wateja chaguo la samani za kisasa zenye mvuto na utumiaji mzuri katika nyumba au ofisi.

Makochi, viti na meza za kisasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka la samani yakionyesha aina mbalimbali za samani zenye muundo maridadi, zinazovutia na zinazofaa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Viti vya kisasa vilivyotengenezwa kwa sofa pamoja na mbao vikiwa vimewekwa katika eneo la wazi la maonyesho ya biashara, na hivyo kusaidia wateja wanaokuja kununua samani kuchagua kwa machaguo yao sahihi kwa ajili ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya kuvutia ya sofa yaliyowekwa katika eneo la wazi kwa ajili ya maonyesho ya biashara yakiwa yametengenezwa kwa ustadi na ufundi mkubwa, kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaohitaji kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Mafundi selemala wawili waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa katika karakana iliyosheheni mbao pamoja na vipande vya mbao ikiwa ni sehemu ya kutengeneza samani za kisasa kwa kutumia vifaa maalum kwa ajili ya kuuza kwa wateja wenye mahitaji mbalimbali ya kiofisi au katika makazi yao.

Kitanda kizuri chenye kuvutia, kilichotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu na ufanisi mkubwa, ikiwa ni sehemu ya kutangaza biashara ya uuzaji wa samani za ndani, na hivyo kuwavutia wateja wanaohitaji bidhaa bora, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani hata maofisini.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa lililowekwa kwa ajili ya kuuza samani za ndani, likiwa limepangwa na viti, meza pamoja na makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Ikiwa ni sehemu ya maonyesho kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa muundo wa kisasa, na kuwekwa eneo la nje la wazi kwa ajili ya maonesho ya uuzaji wa samani, na hivyo kuwavutia wateja wanakuja kununua kwa ajili ya mahitaji mbalimbali katika ofisi au nyumbani.

Duka kubwa la kisasa la kuuzia samani likiwa na makochi ya sofa pamoja na makabati na meza mbalimbali zilizotengenezwa kwa ufanisi mkubwa na hivyo huwavutia wateja wanaokuja katika duka hilo ili kununua samani kwa mahitaji yao ya ofisini au nyumbani.

Chumba cha duka chenye nafasi kubwa kwa ajili ya kuuza samani za ndani pamoja na mapambo yaliyopo ukutani ikiwemo picha, saa na maua. Ikiwa ni sehemu ya maonyesho kwa wateja wanaovutiwa na samani hizi za kisasa, kama vile makochi ya sofa na meza za mbao zilizo tengenezwa kwa ufanisi mkubwa kwa ajili ya makazi yao au ofisini.

Samani za kisasa zikiwemo viti, na meza; zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya wazi. Zikionyesha ubunifu na ustadi wa utengenezaji, huku zikiwapa wateja nafasi ya kupumzika au kufanya shughuli mbalimbali kwa starehe.

Meza iliyoundwa kwa ubunifu mkubwa ikitumia mbao nzuri na miundo ya kisasa inayovutia inayofaa kwa vyumba vya makazi au ofisi, muundo wake ni wakipekee ikiunganisha urembo na utenda kazi kwa usawa.

Viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao imara na za kuvutia, vikiwa vimewekwa katika eneo la wazi, kwa ajili ya kuwaonyesha wateja mbalimbali wanaokuja kununua bidhaa hizo za samani kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Eneo kubwa lenye uwazi lililosheheni samani zilizotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu na za kisasa ikiwemo makochi ya sofa, meza za mbao pamoja na makabati, wateja mbalimbali wanakuja na kuangalia kwa kuchagua vitu vinavyowavutia kwa ajili ya matumizi ya ofisini na nyumbani.

Samani na mapambo ya kisasa ndani ya duka maalumu la kuuza vitu vya kutengeneza nyumba viti na meza vya kisasa vinapangwa kwa mpangilio mzuri mapambo yakiwa na maua ya mapambo yamewekwa kuonesha uzuri na mvuto wa mahali hapo.

Mafundi wa useremala wapo ndani ya karakana, wakijishughulisha na kazi ya kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mbao, wakitumia zana zao kwa ustadi mkubwa ili kuunda samani na bidhaa zinazohitajika majumbani au katika biashara.

Kitanda cha mbao kilicho katika eneo la wazi, kinachoonyesha ubora wa kazi ya mafundi wa samani katika kutengeneza bidhaa za makazi. Samani hii hutoa faraja na uimara kwa watumiaji na pia kuwepo kwake wazi kunarahisisha wateja kuchunguza muundo ukubwa na uzito wa kitanda kabla ya kununua.

Duka la kuuza samani za ndani zilizotengenezwa kwa muundo wa kisasa na kwa ustadi wa juu. Ikiwa kwenye sehemu ya maonyesho kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaohitaji samani hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Mwanaume amekaa kwa utulivu kwenye sofa iliyowekwa nje ya duka la samani, akionekana kupumzika au kupima ubora wake huku wauzaji wa samani wakiendelea na shughuli zao, karibu na mazingira hayo ya kibiashara.

Mafundi seremala wawili waliovaa nguo za kazi, wakiwa ameshika vifaa maalumu ndani ya karakana, wanachakata mbao kwa ajili ya kutengeneza samani za aina mbalimbali, ikiwemo makochi, viti, meza, pamoja na vitanda kwa ajili ya kuongeza uchumi kwa jamii.

Mwanaume aliyevaa mavazi nadhifu akiwa sehemu ya mapokezi hoteli husika mbele ya mhudumu wakike aliyevaa sare maalumu, anayekaribishwa kwa unyenyekevu na ukarimu katika sehemu hiyo ya hoteli na hivyo kuashiria huduma nzuri zinazopatikana mahali hapo.

Sehemu ya hoteli inaonyesha mandhari ya kuvutia, yenye mapambo maridadi ikiwa na meza na viti vya kisasa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, taa za kifahari zikimulika kwa mwangaza wa kupendeza unaonyesha ubora huduma kwa mandhari ya starehe.

Mwanamke aliyeketi kwa utulivu ndani ya kibanda cha biashara kilichojengwa kwa vifaa vya kawaida. Dukani humo kuna bidhaa za kila siku zinazotumika majumbani, na mazingira yanaonyesha maisha ya kawaida ya jamii inayozunguka eneo hilo.

Duka la mtaani lililosheheni watu mbalimbali wakiwa katika shughuli za kununua na kuhuziana, huku meza zikiwa zimejaa matunda pamoja na mboga mboga, ikiwa ni sehemu ya shughuli za kiuchumi katika maisha ya kila siku ya kuongeza kipato katika jamii pamoja na taifa kiujumla.

Eneo la soko la wazi lililosheheni wauzaji mbalimbali wakiwa wamejifunika na miamvuli wengine wamevaa kofia za kuzuia jua wamezungukwa na mabeseni pamoja na makapu ya asili yenye mboga mboga na matunda huku wakiwa katika pilikapilika nyingi za shughuli za uuzaji kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi katika maisha yao ya kila siku.

Sehemu ya soko la wazi, ikiwa na wateja waliozungukwa na meza mbalimbali, zenye mbogamboga pamoja na matunda, huku baadhi wakiwa katika shughuli za kuuziana na kununua, ikiwa ni sehemu ya mahitaji ya kila siku na kuongeza uchumi wa jamii, kaya pamoja na taifa kiujumla kupitia biashara hizo za sokoni.

Mwanamke muuzaji sokoni aliyezungukwa na mboga na matunda mbalimbali, akitoa huduma kwa wateja wakifika na kununua bidhaa zake safi na za rangi nzuri, hali inayompa msisimko wa kazi na kuleta maisha ya sokoni.

Eneo la soko la wazi likiwa na pilikapilika nyingi, huku wanunuzi na wauzaji wakiwa katika shughuli ya kuuziana na kununua. Wanamama waliyozungukwa na mabeseni pamoja na meza zenye mazao mbalimbali ya chakula kama vile viazi, vitunguu, na nyanya wakisubiri kupata wateja na hivyo kujikwamua kiuchumi.

Wateja na wauzaji wamekusanyika katika soko lenye pirikapirika la mbogamboga na matunda mbalimbali ,ambapo kila mtu anajihusisha na kununua au kuuza bidhaa safi na zenye ubora kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Soko la wazi, lililosheheni mazao mbalimbali yaliyowekwa kwenye meza pamoja na vyombo, ikiwemo; mihogo, ndizi na nyanya. Huku wauzaji na wanunuzi wakiwa katika shughuli za kuuziana kama sehemu ya maisha ya kila siku kwa ajili ya kupata mahitaji ya maisha yao kwenye jamii.

Duka lililopo sokoni lenye vyombo vya matumizi ya nyumbani, na wateja wengi linaonyesha shughuli nyingi za kibiashara zinazofanyika kila siku. Wateja uingia kununua bidhaa mbalimbali kama; sufuria, bakuli, vikombe na vyombo vingine muhimu, huku wauzaji wakihudumia kwa haraka ili kukidhi mahitaji ya wanunuzi.

Wauzaji mbalimbali katika soko la wazi wamepanga bidhaa zao mezani na kwenye mikeka pamoja na kwenye meza kila mmoja akiwa ameketi au kusimama karibu na bidhaa zake huku wakisubiri wateja. Mazingira yakiwa na shughuli nyingi na vuguvugu la biashara.

Sehemu ya soko la wazi lenye pilikapilika nyingi katika maisha ya kila siku, huku wanunuzi na wauzaji wakiwa katika shughuli mbalimbali za kuuziana na kununua. Meza zikiwa zimesheheni matundamatunda pamoja na mboga kama vile embe, ndizi, na nyanya ikiwa ni sehemu ya kujikwamua kiuchumi katika maisha yao ya kila siku.

Simu pamoja na mashine za miamala, zenye picha ya muamala unaoonyesha matumizi ya teknolojia katika kutoa huduma za kifedha kwa urahisi na haraka. Vifaa hivi hutumika kutuma na kupokea pesa, kulipa au kuhudumia bidhaa na kutoa taarifa za akaunti husika.

Mashine inayotumika na watoa huduma wa kifedha mtandaoni kupokea malipo kutoka kwa wateja kwa haraka na usalama. Kifaa hiki husaidia wafanyabiashara kuwahudumia wateja wanaolipa kwa simu zao bila kutumia pesa taslimu.

Sehemu ya ndani ya jengo la ghorofa, linaloonyesha usanifu wa kisasa unaojumuisha vyumba vya kifahari, sakafu zilizopangiliwa vizuri, mandhari hii huvutia wapangaji au wanunuzi kwajili ya makazi au biashara, ikiwa ni sehemu muhimu ya uwekezaji katika sekta ya ardhi na majengo.

Nyumba ya ghorofa iliyojengwa kwa mfumo wa kisasa ikizungukwa na mazingira mazuri, tayari kwa kuwavutia watu mbalimbali wanaotaka kuishi sehemu hiyo au kwa ajili ya biashara ya sehemu ya mali isiyohamishika.

Mwanaume aliyevaa mavazi nadhifu, akiwa ndani ya jumba la kisasa lililotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu na mazingira yakiwa ya kuvutia. Sehemu ikiwa ni kwa ajili ya biashara au makazi ya watu, katika mali isiyohamishika.

Nyumba za kisasa zilizojengwa katika eneo la mji zikiwa katika mazingira safi na ya kuvutia kwa ajili ya biashara au makazi ya watu katika sehemu ya mali isiyohamishika na hivyo kusaidia kuongezeka kwa uchumi wa taifa kupitia biashara hiyo ya mali za ardhini.

Jengo kubwa la ghorofa lenye mandhari ya kuvutia, likiwa na ukuta wa kisasa kwa ajili ya makazi ya watu, kama mazingira yasiyohamishika katikati ya miji.

Sehemu ya chumba cha duka kilichopangwa kwa usafi na mandhari ya kuvutia kikiwa na rafu iliyosheheni viatu vya aina mbalimbali ikiwemo vya watoto pamoja na watu wazima katika maduka makubwa ya biashara, ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wateja wanaokuja kwa ajili ya manunuzi kuona na kuchagua bidhaa hizo kwa urahisi kulingana na mitindo yao pamoja na mahitaji.

Watu wakichagua nguo katika eneo la ununuzi ndani ya duka kubwa la biashara, wakionyesha hamasa ya kupata mavazi yanayofaa na kwa ubora, rangi au mitindo wanayopendelea. Mazingira haya huwapa nafasi ya kugusa, kulinganisha na kufanya maamuzi ya busara kabla ya kununua.

Ndani ya duka kubwa la kisasa nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri mezani kwenye rafu za mbao la chuma zikivutia wateja kwa mchanganyiko wa rangi, mtindo na ukubwa tofauti ya matumizi ya kila siku.

Duka la biashara lililopangwa kwa mpangilio wa kisasa na wa kuvutia, likiwa na taa zinazowaka kwa madoido pamoja na nguo zilizowekwa kwenye rafu maalumu, zinazowavutia wateja kwa machaguo mbalimbali kulingana na mitindo na rangi tofauti.

Chumba kilichowekwa kwa mpangilio maalum kisafi na cha kuvutia kikiwa na rafu zilizosheheni mikoba ya mgongoni pamoja na mkononi na masharti yaliyotundikwa, ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wateja wanaokuja katika manunuzi ya bidhaa wanazozitaka kwa matumizi ya kila siku kwenye duka kubwa la kisasa.

Sehemu safi yenye mvuto na mazingira tulivu iliyowekwa rafu iliyosheheni viatu mbalimbali vya kike na vya kiume, ikiwataka wateja wanaopita katika maduka hayo makubwa ya biashara kuchagua aina ya bidhaa wanazozitaka kulingana na mitindo yao kwa matumizi mbalimbali.

Wanunuzi mbalimbali wamesimama na kuvuka kati ya rafu zilizojaa mikoba ya aina tofauti, wakionyesha rangi na ukubwa mbalimbali wanafanya manunuzi kwa shauku huku mazingira ya duka la kisasa, yakionekana kuwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Eneo kubwa la biashara lenye muonekano wa kuvutia limepangwa kwa mpangilio wa kisasa, huku nguo mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na mabega ya kuvutia, wateja wakitembea kwa utulivu kuchagua mavazi kulingana na radha na mahitaji yao ya kila siku au ghafla maalumu.

Mteja anafanya malipo kwa njia za kisasa zinazotumia teknolojia za kidigitali kama vile malipo kwa simu au kadi za benki. Hii inamrahisishia mnunuzi kupunguza foleni na kuongeza usalama wa fedha katika mazingira ya biashara yenye shughuli nyingi, kama kwenye masoko makubwa ya kisasa.

Eneo, la ndani ya soko la kisasa, lina rafu zilizopangwa kwa mpangilio. Kila moja likiwa na bidha mbalimbali kama vile vyakula, vile vyofungwa, vinyoaji, sabuni, mafuta ya kupikia na vifaa nyumbani. Na kuambatana na wateja wakichagua bidha wanazohitaji kwa utulivu.

Matikiti pamoja na mbogamboga zilizopangwa ndani ya soko kuu mazao haya huletwa moja kwa moja kutoka mashambani kuja sokoni ikionyesha usambazaji bora wa chakula

Mwanamke akiwa anatembea ndani ya soko kubwa la kisasa, amebeba kapu akipita pembeni ya rafu zenye bidhaa mbalimbali tofauti. Zinazompa urahisi wa kuchagua bidhaa aipendayo kutokana na mpangilio maalumu na wa kisasa katika soko hilo kubwa.

Rafu zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri zinazoonyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa kwa wateja. Bidhaa hizi ni za kila aina kuanzia chakula hadi vitu vya matumizi ya kila siku, na hutoa urahisi kwa wanunuzi kuchagua na kununua vitu anavyovihitaji kwa haraka na kwa mpangilio mzuri; ndani ya soko kubwa la kisasa.